Hili ni duka ndogo la huduma za simu za mkononi vinywaji na bidhaa zingine. Mlangoni kuna bango la kambuni la Airtel ambalo limeandikwa Top Up here. Pia mbele ya duka kuna watu wawili ambao wameketi.

Mwanaume mwafrika na mwanamke mzungu wamevalia nguo rasmi, inaashiria kuwa wako katika mazingira ya ofisini au ya kibiashara, wote wametabasamu huku wakisoma nyaraka.

Tangazo la bima ya Britam, inahimiza watu kujisajili kwa shillingi mia sita ishirini tu. Kuna mwanamke wa umri wa makamu, anayetabasamu.

Hili ni duka la mpesa, wateja wawili wame simama wakingonja kuhudumiwa, mmoja wao amevalia mavazi ya rangi nyekundu, na mwingine amevala suruali ya bluu.

Hili ni bango la matangazo ya bima ya afya kutoka kampuni inayoitwa Imana, upande wa kushoto wa bima kuna familia ilio na furaha inayojumuisha mama, baba na mtoto msichana.

Magari ya rangi nyueusi na nyeupe yameegeshwa uwanjani. Watu wanne wamesimama na mmoja ame keti. Kati ya waliosimama, kuna hawa wanaosimu mkononi na maji ya kunywa, aliye kiti anakula chakula.

Magari matatu, moja ya rangi ya kijivu, nyingine nyeusi na nyeupe, yameegeshwa nje ya nyumba iliyozungukwa na ua. Upande wa kulia kuna miti. Chini kuna chupa ya maji iliyokanyagwa.

Hili ni duka ndogo lenye bidhaa mbalimbali, kuna sabuni, vinywaji na vyakula mbalimbali vilivyofunganishwa, pia kuna kreti za CocaCola chini, mlangoni kuna mabegi ya kijani na manjano yaliyotundikwa.

Gari la kijivu limesimama uwanjani, upande wa kulia na kushoto pia kuna magari mengine yaliyoegeshwa, kuna kundi la watu wanne ambalo liko katika mazungumzo, pia kuna miti mingi katika hii sehemu.

Hiki ni kibanda cha matunda ya aina mbalimbali, kama vile, machungwa, maembe, mapapai, watermelon , mananasi, avocado , apple , ndizi zilizoiva na zijaiva.

Soksi zenye rangi za aina mbalimbali kama vile, nyeupe, nyekundu, nyeusi, kijani, manjano na zinginezo zimewekelewa ndani ya kifaa cha chuma. Upande wa nyuma kuna karatasi nyeusi.

Mkono wa mtu umeshkilia noti ya mia mbili hamsini ya shilingi ya Kenya zilizo mezani. Kando yake kuna rundo ra sarafu. Pembeni kuna kifaa cha majano.

Mteja mzee amesimama kwenye duka yenye milango ya chuma ya rangi ya blue . Mbele, kuna baiskeli iliyoegeshwa na imefungiwa kifurushi cha mzigo, kando yake kuna pikipiki iliyobeba mtu.

Wanaume wawili wako maegeshoni, na wamesimama karibu na gari nyeupe. Mmoja wao amevalia suti, huyo mwingine amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Upande wa kushoto kuna gari lingine ambalo limeegeshwa.

Hili ni rundo la noti za shilingi mia moja za kenya, zina picha ya Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa raisi wa kwanza wa Kenya. Pia kuna nembo ya nchi, pamoja na maandishi mengineyo kama vile, shilingi mia moja.

Hizi ni aina mbalimbali ya mboga na mimea kama vile parsley, rosemary, letuce na aina nyingine za mboga. Zimepangwa vizuri sokoni kwa ajili ya kuuza.

Hili ni duka la maziwa, paani kuna bango lenye nembo KIENI DAIRY PRODUCTS LTD na picha ya ng'ombe, mlangoni kuna mtu alievalia koti la bluu, upande wa kulia kuna kipanda cha mboga.

Hili ni tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni inayoitwa Letshego kuna maelezo ya huduma wanazotoa kama vile bima ya nyumba ya msingi vitu vya dhamani pamoja na mengineo.

Duka la M-Pesa liko wazi. Kando yake kuna duka la urembo. Mwanamke aliyevalia buibui, anatembea kuelekea upande wa kulia. Pia, kuna mwanaume ambaye ameketi kwenye kibanda.